Darasani wameandikwa lugha zote za alfabeti kwa herufi ndogo, hii darasa ambayo ni darasa la kiswahili tunaona maandiko yameandikwa pale imeandikwa kwa lugha ya kiwahili, mwalimu anaweza kufunza watoto ambao watu hao wamekaa hapo

Darasani tunaona viti pia tunaona meza ambayo iko na vitabu juu yake. Wanafunzi wameweza kutoka katika darasa hili wameenda kucheza ama wamepewa muda kidogo wa kutoka nje ili warudi sehemu ingine inayotangulia. Darasani husaidia watu kusoma na pia wanafunzi kupata elimu yao wanahitaji hawa watu.

Hapa ni mwanamke kutoka inchi yetu ya kenya ameweza kufanya riadha yake ya kukimbia lakini tunavyo ona kuwa mwanamke huyu akona hitilafu ya kutotembea kwa vile anatumia usaidizi wake ambaye inamsaidia kukimbia

Mahali hapa ni mahali amayo ni chumba cha darasani, darasani hii iko na vitu ambavyo vimebandikwa kwenye ukuta ikiashiria kua kuna mafunzo inayoendelea vizuri sana, ikiwa wanao funzwa hapa ni wanafunzi wa chekechea ama wanafunzi wachanga sana ili waweze kupenda kusoma wakiona vitu kama haya.

Chumba hiki, ni chumba ambaye imeweza kuhifadhiwa tarakilishi, tarakilishi haya ni tarakilishi ya maana sana haswa katika eneo, ama katika, hadi wa sai, kila kitu sai, sasa hivi, hutumia tarakilishi, ili kupata, vitu vingi.

Katika darasa hili, tunaona kuwa mafundisho haya yanawafundisha yanaashiria kuwa wanaofunzwa ni watoto. Wale ambao wako darasa ya chini, tena kuwa wanafundishwa lugha ya kiingereza kwa kuwa maandiko yalioyoandikwa hapo yameandikwa kwa lugha ya kiingereza. Wanafundisha siku za wiki ambapo wameweza kuhesabu siku zote saba.

Kitabu hiki ni kitabu cha lugha ya kiingereza ambayo inatumika ili kufundisha ama kufunzia watu walio darasa la pili katika mtindo wa chini. Hii kitabu ina maana kwa vile watoto wakieza kusoma watapata kuelimika sanaa mno. Masomo ni ya maana.

Waendesahji baiskeli kutoka nchi yetu ya Kenya anaweza kuendesha baiskeli moja ya rangi nzuri sana, na pia waendeshaji hawa wanaweza kuvaa mavazi ambayo inayofanana ikiashiria kuwa wako na umoja na pia wako na mashindano na pia wanafanya hivi ili kusongesha masaa.

Mchezaji wa kiume anacheza mpira wa kandanda ,amevaa mavazi ambayo yameweza kuandikwa jina ya taifa Kenya , anacheza mpira wa kandanda akiwa na mguu mmoja anatumia msaidizi wake kutembea kama miguu ingine.

Wachezaji wa timu mbili wanacheza mpira ya kandanda. Tunaona hawa kuwa wachezaji hawa ni wachezaji ambao ni walemavu. Wako na miguu moja. Hivyo nashangaa kujua kuwa kwani kuna wachezaji ambao wanajua kucheza mpira ya kandanda bila miguu ingine.

Ubao iliyo kwa darasa imeweza kuandikwa vitu ambayo tunajua kuwa wanafunzi wako nyuma yake wananakili yale ambayo yameandikwa na mwalimu wao . Darasa husaidia wanafunzi kupata elimu kwa vile wako na afya bora hapo ndani wanapata kinga ya baridi na pia mvua.

Kitabu hiki ni kitabu cha kufunza wanafunzi wa chekechea ambayo tunaona, kitabu hiki iko na michoro tofauti tofauti, michioro haya yanasaidia ili wanafunzi wachanga waweze kuipenda kusoma kitabu hiki kwa ajili ya kuona picha ama kuwa na michoro ya vitu ambavyo hawajawai kuona ama vitu ambavyo ameweza ameshawahi kuona siku fulani.

Huku ni darasani. Jinsi tunavyoona kuna viti na pia mbele yake ni meza. Maeneo hapa ni maeneo ya pazuri sana. Tunajua kuwa kitu ama kitendo kinachoendelea hapa ni kitendo cha maana kwa vile watu wanaelimika sana kwa vitu ambavyo tunataka kuyajua.

Vitu zimeweza kuhifadhiwa katika maktaba au kabati fulani iliyopandikwa katika corner ya chumba ambayo inaweza kuchunga vitu vizuri. Hali hivi inafanyika ili watu waweze kuhifadhi vitu vyao vizuri ikiwa haijaweza kuharibika ama watu kuja kuchukua bila bila kitu mtu kujua.

Jina karibu imeweza kuandikwa kuandikwa kwa jina la kimombo ikiwa kila neno kwa hilo kimombo lake linaashiria maana yake imewezwa kubandikwa kwa ukuta ili watu waweze kuona vizuri na kuyasoma ili waweze kuelewa maana ya karibu kwa lugha ya kimombo jinsi watu wanavyotaamka na kusoma.

Wachezaji wamekusanyika wakiwa ni wachezaji wa nchi yetu ya Kenya. Tunaona wachezaji hawa ni wachezaji ambayo ni walemavu. Wanatumia kisaidizi ya kutembea na pia wamevaa mavazi ya kucheza mpira, wakiwa wanashirikiana kucheza hata kama wana hitilafu ya miguu. Pia wana uwezo wa kucheza vizuri sana.

Maneno yaliyobandikwa hapa ni maneno yanayo ongelea hapa msituni, msitu hii wameweza kuonyesha kuna aina tofauti ya msituni na pia jinsi ya kuhifadhi msitu na pia inaongezea umuhimu ya kua na msitu na ya mwisho ni jinsi ya kuhifadhi ama kuitunza msitu vizuri.

Katika shule hili, nishule ambayo unaeza kubandika vitu vingi sana kwenye ukuta, inaashilia kuwa shule hili wanafunzi wanaheshimiana wanafanya kazi pamoja kwa kuwa na heshima ya juu , na pia wanatafuta kile wanachotaka alafu wanafwata maagizo na mengineyo.

Hii ni barua pepe ama barua ya kusambazia watu kuhusu umuhimu wa maji hizi tena tunaona kuwa maji yako na mahali pengi pa kupatikana, na pia umuhimu wa maji na jinsi ya kuhifadhi maji hayo yasiweze kuchafuka.

Haya ni majumba iliyo na ghorofa mbili, majumba haya ni yaliyo na hali yake ni nzrui kwa vile tunaona eneo hili lenyewe ni pasafi sana, watu wanweza kufanya hili ili watu wakuje wanunue ama kuishi hapa ili mwenyewe aweze kupata mapato ama pesa inayoweza kumsaidia.

Watu wameweza kusanyika eneo moja ikiwa ni watu wa mchanganyiko wa kiume na kike. Wameweza kushika taji ambayo inaonyesha wameweza kushindania ukimbiaji wao. Hawa kumanisha ni wanariadha ambao nwameweza kushinda taji la kukimbia.

Machumba haya ni machaguo ambayo wanafunzi wanaweza kupata fundisho lao kwenye shule. Imejengwa kwa staili iliyo nafu sana mno. Yanapendeza. Kulingana na venye imejengwa, kulingana na venye usafi iliweza kuboreshwa katika eneo gani. Shule ni ya maana.

Hii ni ishara kuwa kuna masomo ambayo yameweza kuendelezwa ama kuna mahali ambayo unaweza kufunguliwa inayo kinga wale watoto ambayo hawezi kusikia. Hayo yanaweza kusaidia kwa vile inapata kisha kwa watoto hao wanapa afya yao nzuri na hali yao kukingwa vyema.